Wanafunzi wamevaa sare za samawati huku mmoja akiwa amevaa shati nyeupe. Wameketi kwenye benchi na mbele yao kuna meza yenye kitambaa cha maua. Wanafunzi wote wana kompyuta mpakato na wote wako makini kwenye skrini za kompyuta hizi. Mbele, kuna meza yenye maboksi juu huku upande wa kushoto kukiwa na rafu kubwa na kuna dirisha ambalo linaingiza mwangaza ndani ya chumba. Hali hii inaashiria masomo kupitia njia ya intaneti.

Mwanamke ambaye amevaa miwani ameketi huku juu ya meza mbele yake kukiwa na kompyuta mpakato iliyo wazi. Mwanamke anaonekana yuko makini kwenye skrini ya kompyuta mpakato hio. Ameshikilia kalamu kwenye mkono wake wa kulia huku akiwa amejishika uso, huku mkono wake wa kushoto ukiwa juu ya daftari iliyo juu ya meza. Hali hii inaashiria masomo kupitia njia ya mtandaoni.

Wanaume wasita wameketi wakizunguka meza, na wanaonekana wako katikati ya mazungumzo kila mmoja wao ako na kompyuta mpakato yake, na wote wanaonekana kuwa makini kwenye skrini zao. Moja amevaa vifaa cha kusikiza sauti maskioni na chumba imezungukwa na kuta nyeupe. Hali hii inaashiria mafunzo kupitia njia ya mtandaoni.

Mwanamke ameketi mezani, huku mbele yake kukiwa na kompyuta mpakato na skrini yake inaonyesha mtu ambaye wanaonakana wakizungumza kupitia njia ya video. Meza ina vitu vingi kama pochi, sahani ya matunda, kuna kitabu, kuna daftari, na juu upande wa kushoto, kuna vitu kama picha na mkebe na mmea. Hali hii inaashiria njia ya mazungumzo kupitia intaneti.

Wanafunzi wameketi kitini huku mbele mezani kupewa na kompyuta mpakato nyingi. Zimepangwa kwa line ya mstari. Mwanafunzi huyo anaonekana mkono wake wa kulia ukishika kipanya huku anaonekana akiangalia kamera. Amevaa sare ya shule ya rangi ya samawati. Mbele yake kuna mabango za ukuta na kuna ubao mweupe.

Kompyuta mpakato ya kijivu iko wazi huku limezungukwa na alama ya vitu vingi kama vile balbu, vifaa vya maabara, vitabu na vitu vingine. Kwenye skrini ya kompyuta hiyo kuna kompyuta mpakato ingine ambayo ina watu juu yake na vifaa vingi na mandhari nyuma ni samawati huku nyuma ya kompyuta mpakato kukiwa na skrini ya kompyuta nyingine . Hali hii inaashiria masomo kupitia njia ya mtandao.

Mwanaume ambaye amevaa miwani na amevaa vifaa vya kusikiza sauti masikioni anaonekana akitumia kompyuta ya mapakato iliyo mbele yake. Mtu huyu yuko makini kwenye skrini ya kompyuta hiyo, huku juu ya meza kukiwa na kitabu, karatasi na simu. Nyuma yake kuna kabati ambayo ina vitabu vya rangi tofauti na kuna mmea juu yake na kuna za chumba ni nyeupe. Hali hii inaashiria elimu kupitia njia ya intaneti.

Mwanamume amevaa miwani, huku shingoni akiwa na vifaa vya kusikiza sauti masikioni. Kando yake, kuna msichana ambaye mkono wake uko juu ya kompyuta mpakato iliyo mbele yao. Wote wanaonekana wakiwa makini kwenye skrini ya kompyuta, huku mbele yao kukiwa na kompyuta nyingine. Pembeni, kuna watu wengine waliokaa na wanaonekana wakitumia kompyuta mpakato zao. Hali hii zinaashiria masomo kupitia njia ya mtandaoni.

Watu wawili wameketi huku moja akiwa ameketi kwenye kiti na mbele yake Kuna komputa mpakato na chini ya meza. Mwingine ameketi chini mbele ya skrini kubwa na ameshikilia komputa mpakato kwenye miguu yake. Kwenye skrini Kuna alama kama ya kucheza na juu yake Kuna kofia ya maafali huku mandari ya nyuma ikiwa na rangi tofautitofauti na pande wa kushoto ukiwa na vitabu. Hali hii inaashiria masomo kupitia njia ya intaneti

Kompyuta iko juu ya meza na kwa skrini yake kuna kitabu ambacho kimefunguliwa na kuna alama ya kucheza katikati. Kando kando kushoto juu yake kuna alama ya kofia ya mahafali huku mbele kukiwa na vitabu vya rangi kama nyekundu na samawati zikiwa zimewekelewa kalamu juu. Upande wa kulia kuna kikombe cha ushindi na kuna mtu amesimama akiwa ameekeza mkono kwa kompyuta. Hali inaonyesha masomo kupitia njia ya intaneti.

Msichana ameketi kwenye mkeka sakafuni huku akiwa na sweta ya waridi na amevaa vifaa vya kusikiza sauti masikioni. Ameshika kalamu kwa mkono wa kulia na daftari kwa mkono wa kushoto akionekana akiandika. Mbele yake, kuna kompyuta mpakato ya kijivu na anaonekana akiwa makini kwenye skrini. Nyuma yake kuna kiti na eneo lina mti wa kijani kibichi. Hali hii inaashiria masomo kupitia mtandaoni.

Mtoto mdogo ameketi mbele yake kukiwa na meza jeupe na ina kompyuta mpakato juu. Mtoto ameshikilia kalamu kwa mkono wake wa kulia na anaelekeza kalamu kwenye skrini ya kompyuta mbele kuna ramani ya dunia yenye alama tofauti tofauti na juu yake kuna maandishi ya e-learning . Hali hii inaashiria masomo kupitia njia ya mtandao.

Mwanaume ambaye amevaa suti ameketi huku mbele yake kukiwa na skrini ya kompyuta. Mwanaume ameshika kalamu kwa mkono wake wa kulia na anaandika juu ya kitabu alicho nacho. Mbele kuna meza nyingine ambayo inaonekana kuwa na vitu vingi tofauti huku nyuma yake kukiwa na dirisha ambayo ina pazia kubwa nyeupe. Chumba inaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha na inaashiria masomo kupitia njia ya intaneti.

Kompyuta mpakato iko juu ya meza, na kwenye skrini ya kompyuta hiyo kuna ubao mweupe ambao umeandikwa maandishi meusi na kuna mtu ambaye ameinua mkono na amevaa miwani. Kando ya kompyuta upande wa kulia, kuna alama za samawati za mtandao wa intaneti. Mbele yake tunaona kitu ambacho kinachoonekana kwenye skrini ya kompyuta. Hali hii inaonyesha mafunzo kupita njia ya mtandao.

Mwanaume ameketi, huku mbele yake kukiwa na kompyuta mpakato iliyo wazi. Skrini ina maandishi, huku mkono wake wa kushoto ukiwa juu ya kibodi, na wa kulia ukiwa juu ya kipanya .Juu ya meza, kuna mimea mingi yaliyondani ya chungu za maua, na kuna kikombe ambacho kina kalamu, huku upande wa kulia kukiwa na glasi na kuna mkono wa mtu unashikilia glasi hiyo. Upande wa kulia kuna kuta wa hudhurungi na kuna dirisha.

Mtu ameketi kwenye kiti cha waridi mbele yake kukiwa na meza. Ameekelea mikono juu ya meza na mkono wa kulia umeshika kalamu ukiandikia kwenye daftari. Meza ina kitabu kingine na kalamu. Mbele yake kuna kompyuta mpakato ambaye imewekelewa juu ya vitabu, huku upande wa kushoto kukiwa na tunda. Juu ya kompyuta hiyo kuna kofia ya mahafali na upande wa kulia kuna ramani ya dunia. Hali hii inaashiira mafunzo ya mtandaoni.

Mwanaume amevaa shati ya samawati huku mkono wa kushoto akiwa amejishika kwa kidevu. Yuko makini kwenye kompyuta mpakato iliyo juu ya meza iliyo mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta mpakato kuna mwanaume mwingine anayeonekana akifunza amevaa miwani na shati jeupe huku kukiwa na alama ya grafu na bulb . Kando ya kompyuta kuna kikombe cha chai na chupa yenye maji. Hali inaashiria masomo kupitia njia ya intaneti.

Kompyuta mpakato iko wazi na kwenye skrini tunaona vitabu vya njano, nyekundu na samawati. Juu ya meza hiyo, kuna vitu vingine kama kalamu na kifaa katikati chenye rangi tofauti na kuna kitabu kingine nyekundu. Upande wa kushoto, kuna mwanamke ambaye amesimama kwa ubao akionekana kuwa mwalimu. Hali inaashiria mafunzo ya kisasa ya mtandaoni.

Mwanaume mwenye miwani na koti ya samawati ameketi kwenye kiti cheusi huku mbele yake juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato. Mikono yake Iko juu ya kompyuta hio na anaonekana kuwa makini kwenye skrini. Mbele yake kuna mwanamke ambaye pia anatumia kompyuta mpakato na kando yake kuna vikombe vya rangi tofauti huku chumba ilionekana kujaa watu wengi ambao wanatumia kompyuta zao. Hali hii inaashiria masomo kupitia njia ya mtandao.

Kompyuta mpakato ya kijivu iko wazi huku kwenye skrini yake inaonyesha kitabu kilichofunguliwa na kina alama ya kucheza na alama ya kusimamisha. Chini yake kuna mistari na alama nyingine. Nyuma yake kuna vitabu nje ambayo vimesimamishwa vya rangi tofauti kama kijani, hudhurungi, nyekundu na samawati. Hali inaonyesha masomo kupitia njia ya intaneti.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cheusi na mbele yake juu ya meza anatumia kompyuta mpakato. Mkono yake iko juu ya kompyuta hiyo na anaonekana kuwa makini kwenye skrini. Juu ya meza kuna chungu yenye mmea huku nyuma yake kukionekana kuwa jikoni na kuna vifaa vingi vilivyopangwa vyema. Mbele yake kuna madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwangaza mwingi ndani ya chumba. Hali inaashiria masomo ya mtandaoni.

Mtu ameketi chini mbele ya kompyuta mpakato huku ameshikilia kompyuta kibao. Kwenye kompyuta mpakato kuna mtu mwingine ambaye ameshikilia kalamu na kuna mchoro huku upande wa kulia ukiwa na ramani ya dunia iliyoekelewa juu ya vitabu vya rangi tofauti tofauti. Upande wa kushoto kuna maandishi ya online learning na kuna aliyeashiria masomo kupitia njia ya intaneti.

Mwanamke amevaa miwani na amesimama. Mwanamke huyo ana nguo nyeupe yenye mistari mweusi huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeshika simu na mkono wake wa kulia unaelekeza kalamu kwenye skrini iliyo mbele yake. Skrini inaonekana kutoa mwangaza mwingi. Mwanamke huyo anaonekana yuko katika funzo na hali hii inaashiria mafunzo ya kidijitali.

Msichana ameketi, huku mbele yake mezani anatumia kompyuta ya kibao. Mkono wake wa kushoto umeshika ramani ya dunia. Na juu ya meza kuna vifaa vingine kama simu, na makaratasi na vitabu. Upande wake wa nyuma, kuna rafu kubwa ambayo imepangwa vitabu kwa njia ya wima. Huku upande mwingine kuna kuta za nyumba ambazo ni nyeupe. Na kuna picha iliyoning'inizwa. Hali hii inaashiria elimu kupitia njia ya mtandao.

Juu ya meza, vifaa vya watoto vimepangw kufikiwa na rangi tofauti kama samawati ,tambarao, njano na rangi ya machungwa. Juu ya vitu hivo Kuna komputa kibao na kwenye skrini inaonyesha vitu vingi na michezo mingi za watoto. Upnande wa nyuma Kuna rafu ambayo imepangwa vitabu vingi.

Wasichana wawili wameketi kwenye viti za samawati huku mbele ukiona meza ya mviringo ya hudhurungi. Msichana mmoja ameinua kompyuta kibao wote wakionekana kuiangalia huku mwingine akiwa ameshika yake mezani. Hali inaashiria masomo ya mtandaoni. Chumba ina vitu vingi zilizoning'inizwa ukuta ikiashiria kuwa katika darasa. Chumba inaonekana pia kuwa na wanafunzi wengine wengi.

Mwanaume amevaa vifaa vya kusikiza sauti masikioni, akiwa na miwani na yuko makini kwenye karatasi zilizo juu ya meza yake. Juu ya mez kuna picha, kuna kitabu iliyo wazi, kuna kipanya, kuna kompyuta mpakato, huku mbele yake kukiwa na skrini ya kompyuta mbili - moja ikionyesha grafu huku ingine inaonyesha mtu. Wanaonekana kuwa wanaongea kwa njia ya video kupitia intaneti.

Wanafunzi wameketi kwenye mstari huku juu ya meza zao kukiwa na kompyuta. Mwanafunzi aliye mbele anaonekana akibonyeza kibodi huku wengine wakiendelea na kazi na mbele kunaonekana kuwa na mwanamke ambaye ni mwalimu akimwelekeza mwanafunzi mmoja. Mwanafunzi amevaa sare nyeupe na hali hii inaashiria masomo kupitia njia ya mtandaoni.

Msichana ambaye amevaa nguo za muuguzi ameketi kwenye kiti cheupe, huku mbele yake kukiwa na meza nyeupe, yenye vifaa vingi. Juu ya meza kuna kitabu, kuna karatasi, kuna mmea, kuna kikombe chenye kalamu, kuna kipanya na kuna kompyuta mpakato, huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeshikilia simu na wa kulia umeshikilia kalamu. Hali hii inaashiria masomo kupitia njia ya intaneti.

Kompyuta mpakato iko wazi juu ya meza. Kwenye skrini ya kompyuta hiyo kuna mwanamke ambaye anafunza kwa ubao mweupe, huku nyuma yake kukiwa na rafu yenye vitabu vingi. Juu ya meza kuna mikono ya mtu, huku mkono wa kushoto umeshikilia kitabu kidogo na wa kulia ukiwa unaandika. Kuna kalamu nyingi na kuna kikombe chenye kalamu, kuna simu na vitabu vingine. Hali hii inaashiria mafunzo kupitia njia ya mtandao.

Msichana ambaye amevaa miwani ameketi huku mbele yake akiwa na kompyuta mpakato na anaonekana yuko makini kwenye skrini. Msichana ameshika kalamu kwa mkono wake wa kulia na anaandika kwenye daftari lililo juu ya meza. Juu ya meza kunaonekana kuwa na kikombe na vifaa vingine, huku upande wa kushoto kukiwa na dirisha kubwa inayoingiza mwangaza mwingi ndani ya chumba. Upande wa nyuma kuna vitu vingi. Hali inaashiria masomo kupitia mtandao.

Kijana ameketi huku mbele yake kukiwa na kompyuta mpakato iliyo wazi. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mtu ikiashiria kuwa ako katika mazungumzo ya video ama yuko katika darasa la mtandaoni. Mbele ya kompyuta kuna televisheni na juu ya meza kuna vifaa vingi kama simu, bakuli, kuna kifaa cha kuchapisha picha na vitu vingine tofauti. Upande wa kushoto kuna dirisha kubwa linaloingiza mwanga ndani.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wameketi huku mbele yao kila mtu akiwa na kompyuta mpakato yake. Wote wamekishikilia kikombe cha kijivu huku mbele yao juu ya meza kukiwa na vifaa kama vile kalamu, kitabu na simu. Mwanamume anaandika kwenye daftari lake huku mwanamke ameshikilia kibodi na anaonekana yuko makini kwenye skrini. Eneo limezungukwa na uzio wa mbao na hali inaashiria masomo kupitia njia ya mtandao.

Msichana mdogo ameangalia juu na akitabasamu, huku akiangalia kamera. Msichana huyu ana nguo nyeusi, na mkono wake wa kulia umejishika usoni. Mbele yake kuna kompyuta kibao, na anaonekana ameketi kwenye kiti cha njano. Msichana anaonekana yuko katika hali ya mafunzo. Hali hii inaashiria mafunzo ya mtandaoni.

Mtu mwenye fulana nyekundu ameketi kwenye kochi huku akiwa ameshikilia kompyuta mpakato kwenye miguu yake. Mkono wake wa kulia umeshikilia kiibodi na skrini ya kompyuta mpakato inaonyesha mtu ambaye anafunza kwenye ubao mweupe na nyuma yake kuna rafu yenye vitabu. Chumba hiki kinaonekana kinaonekana kuwa na kochi nyingine na kunaonekana kuwa na dirisha kubwa inayoingiza mwangaza mwingi. Hali hiyo inaashiria mafunzo kupitia njia ya mtandao.

Mvulana mwenye fulana ya kijivu ameketi huku mbele yake kukiwa na kompyuta mpakato iliyowazi juu ya meza. Kwenye skrini ya kompyuta mpakato hiyo, kuna mwanamke na wote wanaonekana wakiwa katika mazungumzo ya video kupitia intaneti. Juu ya meza, kuna kifaa cha kijivu huku upande wa kushoto kukiwa na mmea wa kijani ndani ya chungu cha maua. Hali hii inaashiria mawasiliano ya mtandaoni.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha kijivu na mbele yake kuna meza yenye kompyuta mpakato. Mwanamke huyo anaangalia kamera na anatabasamu na amavaa koti la samawati. Eneo hili linaonekana kuwa na kompyuta mpakato ambazo ni nyingi na kuna watu kwa mbele. Meza inaonekana kuwa na vitu vingine kama vikombe na mimea. Hali hii inaashiria masomo kupitia njia za kidijitali.

Skrini ya komputa kibao inaonyesha mwanaume ambaye amevaa miwani na sharti ya kijani, anainua kidole cha mkono wa kushoto huku nyuma yake juu ya meza kuna maua ambayo yamependwa kwa chungu upande wa kushoto anaashiria maandishi kama "your course" na yanaonyesha kiwango ambayo mtu amefikasha. Hali hii inaonyesha masomo kwa njia ya mtandao.

Wasichana wawili wameketi wakiwa wamevaa vifaa vya kusikiza sauti masikioni. Mbele yao kuna kompyuta mpakato zilizo wazi na wote wanaonekana kuwa makini kwenye skrini. Msichana mmoja ameshika kalamu na anaandika kwenye daftari alilo nao. Juu ya meza kuna daftari nyingi na chumba imejaa watu wanaotumia kompyuta zao za mpakato ikiashiria mafunzo kupitia njia ya mtandao.

Mschana ameketi huku mbele yake akiwa makini kwa kompyuta mpakato. Mbele ya kompyuta hiyo, kuna kompyuta ingine kubwa ambayo ina watu kwenye skrini ikiashiria kuwa yuko katika mkutano wa mtandao. Juu ya meza kuna vifaa vingine kama daftari la kuandika, simu, kalamu na kitabu cha kusoma. Upande wa kushoto, kuna draw iliyowazi ikiwa na vitu vingi huku mbele yake kukiwa na chungu za maua.

Mwanamke anaonekana ameketi huku mbele yake kukiwa kompyuta mpakato. Mwanamke anaonekana kuwa makini na anaonekana akiandika kwa mkono wake wa kulia kwenye daftari lililo juu ya meza. Mbele ya kompyuta kunaonekana kuwa na vifaa vya kuskiza masikioni na kando yake kuna kikombe. Nyuma yake kunaonekana kuwa na kabati yenye vifaa vingi na ina vitabu vilivyopangwa vyema. Hali hii inaashiria masomo ya mtandaoni.

Mwanamke ameketi kwenye kocha na ameshikilia kompyuta mpakato juu ya miguu yake. Mikono yake inaonekana ikiandika kwenye kibodi ya kompyuta. Kando yake kunaonekana kuwa na meza ndogo ambayo ina vitu vingi juu yake kama vile glasi , mmea na picha. Chumba kinaonekana kuwa na sakafu ya mbao na mkeka. Mwanamke huyo anaonekana kuwa makini kwenye skrini ya kompyuta na hali inaashiria masomo ya mtandaoni.

Juu ya meza, kuna kompyuta mpakato ya samawati iliyo wazi. Juu yake kunaonekana kuwa na ramani ya dunia. Kuna vitu vingine vimechorwa kando yake. Meza inaonekana kuwa na vitu vingine kama vile rula, kikombe kilicho na kalamu na vitu vingine. Upande wa kulia kuna madaftari yaliyopangwa na kuna kikombe cha ushindi. Juu kabisa kuna maandishi ya ilani.

Msichana ambaye ameketi, yuko makini kwa kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Mkono yake inaonekana ikiandika kwenye keyboadi huku screen ikionyesga maneno ikiwa na balbu. Juu ya meza, kuna vifaa vingine kama simu, kalamu na kuna karatasi upande wa kushoto . Mbele yake kunaonekana kuwa na pazia nyeupe.

Mtu anaonekana ameketu huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato mbele yake. Mkono wa kushoto umeshikilia kipanya huku mkono wa kulia ukiwa umeshikilia kikombe. Juu ya meza kunaonekana kuwa na makaratasi na madaftari. Mtu huyu anaonekana akiangalia komyuta mpakato huku skrini ya komyuta ikionyesha mtu ambaye amevaa vifaa vya kuskiza masikioni na kompyuta ina maandishi online study , hali ikiashiria mafunzo ya kidijitali.

Mwanamke ambaye ameketi kwa kiti anaonekana akitabasamu huku akiangalia kompyuta mpakato iliyombele yake. Mwanamke anaonekana ameshika kalamu kwa mkono wake wa kulia huku juu ya meza kukiwa na vifaa mbalimbali kama glasi ya maji, kompyuta kibao, daftari na makaratasi. Mwanamke huyu anaonekana kuwa makini na nyuma yake kunaonekana kuwa na dirisha kubwa inayoingiza mwangaza ndani. Hali hii inaashiria masomo kwa njia ya kidijitali.

Ramani ya dunia inaonekana ikiwa na sura za watu wenye asili tofauti. Watu hawa wanaonekana kushikanishwa kupitia laini ambazo zinaonyesha njia ya muunganisho kupitia mtandao wa intaneti. Chini yake, kunaonekana kuwa na kompyuta kibao, kompyuta na simu. Tunaona mikono ya watu ambayo imeshikilia vitu tofauti na upande wa kulia kuna mkono ambao umeinua kidole. Hali hii inaonyesha uunganisho kwa kupitia intaneti.

Kompyuta mpakato iliyo wazi. Iko juu ya meza hudhurungi. Skrini yake inaonyesha mtu ambaye anafunza kwenye bodi nyeupe. Juu ya meza kuna vifaa vingine kama vitabu, simu na mafaili, kalamu pande nyingine na kuna mkono ya mtu ambaye inaandika katika kitabu kilicho upande wa kulia. Mkono mwingine upande wa kushoto umeshikilia kitabu kidogo. Hali inaonyesha masomo ya mtandao.

Kompyuta mpakato imechorwa huku ikiwa na vitu vingi kwenye skrini kama watu wakisoma vitabu, majumba na ramani ya dunia. Skrini ya kompyuta inaonekana kugawanyishwa huku ikiashiria kurasa za kitabu. Mbele kwenye kibodi kunaonekana kuwa na watu ambao wamesimama na wengine wakisoma, huku mmoja akiwa amekalia kwenye rundo la vitabu. Kwa upande wa kulia kuna maandishi ya e-learning online education , yakiashiria masomo ya kidijitali.

Kompyuta mpakato inaonekana kuwa wazi. Upande wake wa kushoto unaonekana kuwa na kofia ya maofali ikiwa na kamba za njano. Mbele ya Kompyuta hiyo, upande wa kulia, kunaonekana kuwa vitabu vilivyopangwa juu ya nyingine. Vitabu ni vya rangi tofauti kama njano, nyekundu, samawati, zambarau na kijani. Mandhari nyuma yanaonekana kuwa ya samawati na hali hii inaashiria masomo ya kidijitali.

Watu wa kuchora wameketi chini huku mikono yao yakiwa juu ya kompyuta mpakato zilizo juu ya meza. Juu yao kuna alama za ujumbe wa maandishi alama za balbu alama za kofia za mahalaii. Mbele kunaonekana kuwa na skrini ya kompyuta ambayo inaonyesha mtu amevaa miwani akiashiria vitu vilivyochirwa. Hali hii inaashiria masomo ya mtandaoni.

Watoto watatu wameketi na wanaonekana wakiwa katika mazungumzo. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa miwani na wanawake wawili, watu hawa wanaonekana wakicheka huku wengine wakitabasamu. Mbele yao juu ya meza kunaonekana kua na kompyuta mpakato na vitabu na mmea. Mwanaume huyu ameshika kalamu anaonekana akiandika. Mbele yao kuna madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwangaza wa kutosha ndani ya chumba.

Mwananmke ambaye amevaa miwani anaonekana ameketi huku akiangalia kompyuta iliyoko mbele yake. MWanamke huyu amevaa suti nyeusi na anaonekana kuwa makini kwa kitu kinachoendelea kwenye kompyuta. Nyuma yake kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza ndani ya chumba aliyoko. Hali inaashiria masomo ya kidijitali.

Kompyuta mpakato imefunguliwa katikati huku ikiwa na picha za watu. Upande wa kushoto, kuna kompyuta ingine ikiwa na picha na mtu na alama za kushika ama kukataa simu. Upande wa kulia, kuna kompyuta nyingine ambayo inaoneka kuwa na picha za watu wengi. Hali hii inaashiria mikutano ya kutumia njia ya video kwa kutumia tarakilishi ama vifaa vya kisasa.

Mtoto ameketi chini kwenye kiti huku mikono ikiwa juu mezani na anaonekana ametabasamu. Mbele yake kuna komputa mpakato na kando ya komputa kunaonekana kuwa na daftari lililo wazi. Nyuma yake kunaonekana kuwa na mtu mwingine ambaye pia ametabasamu akionekana kuwa mzazi ama mwalimu. Hali hii inaashiria masomo ya kidijitali.

Mtu ambaye ameketi anaonekana amevaa vipokea sauti vya masikioni. Mtu huyo anaonekana kuangalia kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta kunaonekana kuwa na mtu ambaye ameeshika kipaza sauti na anaonekana kuwa anafunza somo fulani. Mtu ameketi kwenye meza nyeupe na mkono wa kushoto umeshika kikombe cha chai. Hali hii inaashiria mafunzo ya kisasa ya kidijitali.

Mtoto anaonekana ameketi huku mikono ikiwa juu ya meza. Mtoto huyu anaonekana kuwa makini kwenye skrini ya kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Kwenye skrini kunaonekana kuwa na mtu mwingine na anaonekana akiongea na mtoto huyu kwa njia ya video. Juu ya meza kunaonekana kuwa na kifaa kama vile kipanya kuna mmea pia ambao unamea. Hali hii inaashiria mazungumzo ya kisasa ya mtandaoni.

Kitanda kimetandikwa kwa shuka ya samawati yenye mstari nyeusi na kuna mto wa kulalia mweupe. Sakafu ya chumba ni ya saruji, huku kuta za chumba zikiwa za njano na nyeupe na mlango wa samawati. Chumba inaonekana kuwa safi na ina mwangaza wa kutosha.

Vitanda vingi vya mbao vimepangwa ndani ya chumba. Katikati kuna kitanda cha ghorofa, ambalo lina ngazi ya mbao. Vitanda vyote vinaonekana viko na magodoro ya samawati huku mbele kukiwa na madirisha makubwa yenye pazia nyeupe. Kuta za chumba ni nyeupe na sakafu ina vigae vyeupe ambavyo ni safi na chumba inaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Vijana wengi wameketi kwenye uwanja wa nyasi huku wakiwa na shati za kijivu. Mbele yao mtu amesimama akiwa na shati ya kijivu na kaptura nyeusi akiwaongelesha na ameinua mikono juu. Nyuma yake kuna wengine wawili ambao wamevaa koti nyekundu na mbele kuna eneo lenye uzio wa chuma na kuna jengo refu lenye linaonekana na roshani iliyo na uzio wa kioo.

Darasa lina madawati ya mbao ya dharungi ambayo yamepangwa kwa mstari na ameacha nafasi katikati. Kila dawati ina kiti chake, huku kukiwa na rafu pande za nyuma mbili na mbele kuna rafu nyingine. Kuta za darasa ni za kijivu na njano iliyopauka, na upande wa nyuma kuna chati zimen'ginizwa. Upande wa kulia kuna madirisha makubwa huku sakafu ikiwa ya terazo.

Chumba hii ni maabara ya kompyuta. Kuna meza nyingi za hudhurungi na kila meza ina kompyuta juu yake huku kila meza ikiwa na kiti chake cheusi. Dari inaonekana kuwa ni nyeupe na ina taa zinazotoa mwangaza wa kutosha ndani ya chumba. Kuta zinaonekana kuwa ni za njano iliyopauka na sakafu inaonekana kuwa ni ya saruji na ni safi.

Watu wengi wenye nguo za rangi tofauti wanaonekana kuwa uwanjani. Watu walio mbele wameshika mipira ya samawati na kijani huku wakiipeana nyuma na wengine wameinua mikono kuipokea. Eneo limezungukwa na nyasi na upande wa nyuma kuna jengo la rangi ya krimu na lina picha mbele yake. Pembeni kuna miti mirefu ya kijani.

Vitanda vya ghorofa viko ndani ya chumba. Huku vitanda vikiwa vya mbao na kila kitanda ina godoro na imeandikwa kwa shuka za samawati na kila kitanda ina mto wa kulalia wa samawati. Sakafu ina vigae vya udhurungi na ni safi huku mbele kukiwa na dirisha inayoingiza mwangaza na ina pazia ya rangi nyeupe na nyeusi. Chumba inaonekana kuwa na mpangilio na ina mwangaza wa kutosha.

Wasichana walio kwa mstari na wamevaa nguo za kuogelea wanaonekana wakiruka ndani la bwawa la kuogelea. Bwawa la kuogelea lina maji ya samawati huku mbele yake ukiona kiti cha samawati na benchi nyekundu. Nyuma ya wasichana hao kuna watu ambao wamesimama na wamevaa shati nyeupe na kofia za samawati. Mbele kuna mwavuli wa samawati. Kuna uzio wa ukuta na kuna miti mingi ya kijani

Chumba kimepangwa madawati mengi ambayo yameshikanishwa na viti vyeusi. Kila dawati inaonekana kuwa na eneo la kuekea migu. Sakafu ya chumba ni ya saruji na ni nyekundu. Kuta za chumba hii ni za njano ilio pakwa na chumba hii inaonekana kuwa safi.

Ukumbi mkubwa una viti vya rangi tofauti ambazo zinazunguka eneo hili. Viti ni vya rangi kama samawati, kijivu, kijani na njano. Chini ya ukumbi kuna eneo ambalo linaonekana kuwa ni uwanja na kuna watu wengi wakiwa ndani ya uwanja hilo. Chumba inaonekana kuwa na madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza ndani ya ukumbi hilo.

Ukumbi mkubwa, ambao una sehemu ya juu na chini, umepangwa viti vingi vya rangi nyekundu. Sakafu ya ukumbi ni ya saruji, huku mbele, naona kuna dirisha kubwa ambalo linaona mtu ndani. Na ukumbi unaonekana uko na milango ya mbao huku ukiwa na miwili juu na miwili chini. Kuta za ukumbi hii ni za kijivu. Huku upande wa juu kabisa, kuta ni nyeupe na dirisha ndogo.

Kiti maalum cha samawati , huku sehemu ya kukalia ikiwa imeinuka kushikana na sehemu ya mgongo. Sehemu za kuwekelea mkono ni za zambarau na mbele lina dawati la kuwekelea vitabu huku chini kukiwa na stendi ya mbao. Sakafu ni ya mbao na ni safi na kuta nyuma yake ni nyeupe.

Ukumbi umepangwa viti vingi vya mbao kutoka chini kuenda juu ambayo yanaonekana kuwa na ngazi. Gari ya ukumbi ni nyeusi na ina taa zinatoa mwangaza wa kutosha kwenye ukumbi huu. Upande wa kushoto, kuna madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwangaza mwingi ndani ya chumba huku kuta za chuma zikiwa ni nyeupe.

Meza kubwa ya mbao ya hudhurungi iko katikati ya chmba na imezungukwa na viti vingi vyeusi, kwa ukuta wa mbele kuna televisheni ambayo imewashwa, kwa ukuta wa kando kukiwa na bango na kuna ubao mweupe, dari inaonekana kuwa nyeupe na ina taa ambazo zinatoa mwangaza wa kutosha, huku sakafu ikionekana kuwa saruji nyekundu.

Mwanamke ana nguo ya kijivu na amevaa barakoa huku ameinama mikono yake imekua kwenye rafu ya vitabu. Rafu imeonekana kua na vitabu vingi vilivyopangwa vyema kutoka juu hadi chini. Sakafu ni ya saruji na inaonekana kua safi huku chumba ina mwangaza wa kutosha. Hali inaonesha kua mwanamke yuko kwenye maktaba.

Chumba kina vitanda vya ghorofa huku vitanda vyote vikiwa vya mbao. Kila kitanda ina godoro na kila kitanda kimetandikwa kwa shuka za rangi tofauti zikiwa na mito ya kulalia. Mbele ya chumba kuna dirisha kubwa inayoingiza mwangaza mwingi na ina pazia huku chini ya dirisha ukiwa na kiti cha mbao. Sakafu ya chini ni ya mbao ya hudhurungi na chumba inaonekana kuwa safi.

Meza refu zimezunguka chumba mzima zikiwa na kompyuta juu yake. Meza zinaonekana kuwa na viti mbele za rangi tofauti kama nyekundu na njano na mbele kuna dawati ambalo linaonekana kuwa ni la mwalimu na lina kompyuta mpakato. Mbele ya chumba kuna madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwangaza ndani ya chumba huku dari ikiwa na taa ambazo zinatoa mwangaza na sakafu inaonekana kuwa ni saruji na ni nyekundu.

Vitanda vya ghorofa vimepangwa kwa mstari huku zikiwa za chuma. Kila kitanda ina godoro zilizotandikwa Kwa shuka za kijani huku kila kitanda kikiwa na mito ya kulalia ya rangi tofauti tofauti. Kuta za chumba ni za njano iliyopauka na sakafu ni ya saruji huku chini kukiwa na maandishi ya St.George girls secondary school boarding section.

Ngazi ya kuingia kwenye nyumba ni safi na ni ya saruji huku ikiwa wazi. Upande wake wa kushoto kuna mimea inayomea ndani ya chungu na mimea inaonekana imepangwa kwa mstari na kuna bango lililo mbele ya mimea. Upande wa kulia, kuna uzio wa chuma na kuna mimea mingine ya kijani. Nyumba inaonekana kuwa ya samawati huku dari, ikiwa ya hudhurungi na ina taa na mbele kunaonekana kuwa na viti.

Watu wanacheza mpira wa wavu, huku katikati kukiwa na neti nyeupe na mstari mweusi chini. Mtu mmoja amepiga mpira hiyo ya samawati na jano, huku mwingine akiwa tayari kuikaba. Shule moja imevaa mavazi ya michezo ya samawati na nyeupe, huku nyingine ni ya kijani na nyeupe. Eneo limezungukwa na watu wengi wakionekana kuwa ni mashambiki. Na nyuma kuna mwavuli mwekundu na miti mirefu ya kijani kibichi.

Chumba ina kitanda cha ghorofa. Kitanda ni cha chuma na kitanda ya chini inaonekana kuwa na godoro na shuka nyeupe. Upande wa kushoto, naona draw ambayo ni ya rangi ya hudhurungi na ni ya mbao, huku ikiwa na viti viwili chini yake na mwangaza mwingi. Kuta ni za rangi ya cream . Chumba hili inaonekana kuwa bweni la wanafunzi.

Kitanda cha ghorofa iko kwenye chumba. Kitanda ni cha chuma na kila kitanda ina magodoro na mashuka ya rangi tofauti huku kila kitanda ikiwa na mto kulalia mweupe. Kando ya kitanda kuna meza ya kusomea na kuna kiti cheupe juu yake kukiwa na dirisha yenye pazia na rangi tofauti kama samawati na nyeupe. Sakafu ya chumba ina vigae ya krimu na ni safi.

Watu wengi wapo uwanjani yenye nyasi na wanacheza mchezo wa raga. Mtu mmoja ameshikilia mpira huku mwamuzi amefuata nyuma kwa makini. Timu moja amevaa sare za kijani na kaptura nyeupe huku wengine wamevaa sare za samawati na kaptura nyeupe. Nyuma yao, kuna watu wengine wakikimbia na wengine wao wanaonekana ni mashabiki na nyuma kabisa kuna eneo lenye miti mingi.

Chumba kina vitanda viwili pande zote. Vitanda vikiwa za mbao na vimetandikwa kwa mashuka ya rangi tofauti huku vikiwa na mito ya kulalia. Katikati kuna meza ya kusomea, meza moja ikionekana kuwa na kompyuta mpakato juu na kila meza ina kiti chake. Ukuta ina rafu ambayo ina vitu vingi. Upande wa kushoto kuna dirisha kubwa yenye pazia za samawati, huku sakafu ikiwa ya mbao na ni safi na ina mikeka midogo juu yake.

Vitanda vya ghorofa vimepangwa kando kando, huku vikiwa vya mbao na vina ngazi za chuma, kila kitanda Lina godoro na limetandikwa kwa shuka na blanketi nyeupe na zote zina mito za kulalia. Dari likionekana kuwa ya mbao huku kuta ni nyeupe na zina taa na mbele kuna madirisha makubwa inayoingiza mwangaza ndani ya chumba.

chumba kina kitanda ambacho kimetandikwa kwa shuka za Samawati na kitanda kinaonekana kuwa ni cha mbao kutani cha chuma na nyeupe Juu kana neti imeninginizwa ikiwa na taa upande moja wa kushoto. Upande wa kushoto wa kitanda kuna kiti ambacho kimeekwa vitabu vingi na kando yake Kuna drowa ambayo imewekelewa vitu vingi kama chupa ya Maji Sakafu ya chumba ni ya mbao na ni ya hudhurungi.

Ndani ya ukumbi mkubwa kuna uwanja katikati wa mpira wa vikapu. Timu moja imevaa sare nyeupe huku nyingine ikiwa imevaa nyekundu na uwanja ni wa samawati na nyekundu. Upande wa kushoto kuna viti vingi vye nyekundu na samawati na kuna watu ambao wamekaa wakiangalia mchezo huu. Dari ni wazi na ni ya chuma na chumba ina mwangaza wa kutosha.

Watu wengi wakubwa wamekaa kwenye madawati ya darasa ya mbao huku nyuma kukiwa watu ambao wamesimama. Mbele yao kuna meza ya kijivu na kuna madawati mengine mbele ikiwa na simu juu yake. Sakafu ya chumba ni ya saruji huku dari ikiwa na taa inayotoa mwangaza wa jutosha na chumba ina madirisha mengi yanaingiza mwangaza mwingi ndani ya chumba.

Chumba ina meza nyingi za rangi nyeupe na samawati. Kila meza inaonekana kuwa na bomba la maji juu yake na eneo la kuoshea. Mbele kabisa kuna ma drawer yaliyo kwenye ukuta ya samawati na nyeupe huku yakiwa yamefungwa. Upande wa kushoto kuna madirisha makubwa yaliyo wazi na yanaingiza mwangaza ndani ya chumba. Sakafu ya chumba inaonekana ni ya saruji na ni safi. Hali inaonyesha kuwa ni maabara.

Ukumbi una viti vingi vya hudhurungi, vilivyo pangwa vizuri, na viti vyote vinaonekana kuwa na meza. Katikati kuna njia ya watu kupita na ina ngazi, huku sakafu ikiwa saruji ya krimu. Ukumbi unaonekana kuwa na dari nyeupe, na dari ina taa zinazotoa mwangaza wa kutosha. Nyuma ya ukumbi kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza ndani.

Kuta za ukumbe ni za samawati na zina bodi za kijani juu yake. Mbele ya kuta kuna meza zimepangwa na kuna mabango mengi yakiwemo yako sakafuni. Sakafu ni ya saruji na katikati kunaonekana kuwa na nyanza ambazo zimegawanishwa. Mbele kuna eneo ambalo limepangwa viti nyeupe, huku dari ikiwa ya samawati na nyeupe na ina taa zinazotoa mwangaza wa kutosha ndani ya ukumbi.

Jengo kubwa lina ghorofa tatu, huku likiwa na paa ya mabati mekundu. Kila ghorofa ina roshani ambayo imeuziwa wa chuma na jengo linaonekana kuwa na rangi nyeupe, limejengwa na mawe ya kijivu. Mbele ya jengo kuna sehemu ambayo imepandwa maua na nyasi, huku sehemu ingine ikiwa ni ya saruji.

Chumba kina madawati mengi ambayo yaliyopangwa kwa mstari. Madawati ni ya rangi ya hudhurungi, yanayopangwa vizuri, huku kila dawati likiwa na kiti lake. Mbele kuna meza na kiti cha mwalimu, huku kuta ikiwa imetundikwa vitu vingi na maandishi mengi. Upande wa kulia kuna madirisha makubwa yanayowacha mwangaza uingie ndani ya darasa na sakafu inaonekana kuwa ni ya saruji.

Vitanda vingi vya ghorofa vimepangwa ndani ya chumba. Vitanda ni vya mbao na vitanda imewekelewa vitu tofauti kama box ,mitungi ,ndoo na magodoro. Juu kuna neti huku upande wa mbele kukiwa na madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza mwingi na sakafu inaonekana ni ya saruji kuta zikiwa ni nyeupe.

Vitanda vingi vya gorofa vimepangwa kwa mstari. Vitanda ni vya chuma na kila kitanda ina godoro na zimetandikwa kwa shuka za rangi tofauti tofauti huku kila kitanda inaonekana kuwa na mto wa kulalia na zingine zikiwa na box juu yake. Sakafu ya chumba ni yenye saruji na ni nyekundu na mbele kuna mlango mkubwa unaoingiza mwangaza ndani ya chumba. Chumba hio inaonekana kuwa ni bweni la wanafunzi.

Msichana amevaa nguo nyeupe na suruali nyeusi . Anasimama akitabasamu na ameshikilia kitabu kwenye mikono yake na kalamu. Kando yake kuna ngazi ya chuma na chumba kimezungukwa na rafu ambazo zimepangwa vitabu vingi kwa mpangilio. Eneo linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha na sakafu inaonekana kuwa safi.

Chumba hiki kinaonekana kuwa na viti vingi vilivyopangwa kwa mistari. Viti vinaonekana kuwa nyeusi na eneo la kukalia linaonekana kuwa hudhurungi. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya krimu. Ukuta inaonekana ni nyeupe na upande wa kushoto kunaonekana kuwa na madirisha makubwa.

Ukumbi una sehemu zilizogawanyishwa kwa njia za watu kupita. Kila sehemu ina viti zilizopangwa kuanzia mstari, vya rangi ya zambarau na samawati. Nyuma, tunaona sehemu ya chini na juu. Sehemu zote zinaonekana kuwa na milango ya mbao hudhurungi, na madirisha makubwa yanayoachilia mwangaza mwingi kuingia ndani ya ukumbi. Ukumbi una sakafu ya vigae, na vigae vinaonekana kuwa ni safi.

Chumba hii ina mpangilio mzuri. Kuna kochi nyeusi enye mistari, huku mbele yake kukiwa na kitanda chenye godoro na imetandikwa kwa shuka nyepe na mto wa kulalia, kuta za chumba hii ni nyeupe, mbele tunaona dirisha kubwa yenye mapazia na inaingiza mwangaza ndani ya chumba. Upande wa kulia kuna meza na kiti, huku tukiona televisheni ikiwa imening'inizwa ukutani, dari inaonekana kuwa na taa ya kifahari na sakafu ni safi.

Chumba hii inaonekana kuwa safi. Chumba inaonekana kuwa na dirisha ambayo ina pazia za rangi nyeupe na inaonekana kuingiza mwangaza kiasi. Mbele ya dirisha kunaonekana kuwa na meza na kiti na mbele yake kunaonekana kuwa na kabati kubwa lenye kioo. Mbele upande mwingine tunaona kuwa kuna eneo la kuosha mikono. Sakafu ya chumba inaonekana kuwa ya vigae vya rangi tofauti na kunaonekana kuwa na nguo katikati ya chumba hili.

Wanadada wanacheza mpira wa wavu. Katikati yao kuna wavu. Msichana aliyevaa jezi ya kijani na nyeupe, amepiga mpira huku upande mwingine wa wavu ambaye amevaa sare za samawati na nyeupe, anaonekana akiwa tayari kukaba mpira. Nyuma yao kuna watu wengi ambao ni mashabiki, na nyuma kuna mwavuli mwekundu. Nyuma kabisa tunaona miti mirefu ya kijani.

Chumba ina vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda ni vya mbao, na kila kitanda ina godoro ambazo zimetandikwa kwa shuka za rangi nyeupe. Kila kitanda inaonekana kuwa na mto wake wa kulalia. Kuta za chumba hizi ni za waridi na mlango unaonekana umefungwa. Sakafu ni ya mbao na ni ya rangi hudhurungi. Chumba hiki kinaonekana kuwa safi, na lina mwangaza wa kutosha.

Wanafunzi wanaonekana wameketi kwenye viti nyeupe. Wanafunzi hawa wanaonekana wameketi kwenye maabara ya kompyuta. Huku kompyuta zikiwa zinapangwa kwenye laini juu ya meza. Wanafunzi wanaonekana kushika kipanya huku wengine wakionekana kushika kibodi na wanaonekana kuwa makini kwenye skrini za kompyuta. Wanaonekana wamevaa sare za shule. Huku kuta zikionekana za njano iliyopauka. Eneo linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Mtu amelazwa kwenye kitanda cha chuma na amefunikwa na mashuka ya rangi ya samawati na kijivu. Amezungukwa na watu wengi ambao wamevaa barakoa na wana nguo za rangi nyeupe. Mtu mmoja anaonekana akiwaelekeza watu wengine kuhusu jambo, na anaonekana kuwa ni mwalimu na anatoa funzo la hospitalini. Eneo hili linaonekana kuwa na vigae vya krimu na ni safi, na linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Chumba hiki kinaonekana kuwa na sakafu ya mbao ya rangi ya hudhurungi. Sakafu hii inaonekana inang'aa. Kuta zinaonekana kuwa pia za hudhurungi. Kunaonekana kuwa na dirisha kubwa ambalo linaonekana kuingiza mwangaza mwingi ndani ya chumba na chini ya dirisha kunaonekana kuwa na kabati ama eneo la kuketi. Nje ya dirisha tunaona jumba lingine la kifahari lenye paa la samawati.

Ndani ya chumba tunaona vitanda vya ghorofa viwili. Vitanda hivi vinaonekana kuwa na magodoro juu yake na vinaonekana kuwa vimetandikwa kwa mashuka ya rangi tofauti. Vitanda vinaonekana kuwa na mito ya kulalia. Mbele ya vitanda tunaona dirisha kubwa lenye pazia kama bado mwangaza unaonekana ukiingia ndani. Chumba hili linaonekana kuwa ni bweni la wanafunzi, huku sakafu ikionekana kuwa ni ya saruji na ni safi.

Jengo kubwa la ghorofa moja linaonekana kuwa na paa nyekundu na jengo hilo linaonekana kuwa ni jeupe. Mbele kunaonekana kuwa na maua ambayo yamekatwa kwa ustadi. Mbele ya maua kunaonekana kuwa uzio na chuma, na kando yake kuna mawe ya rangi nyeupe na nyeusi. Sakafu inaonekana kuwani ya cabro na jengo hili linaonekana kuwa ni la shule. Anga inaonekana kuwa na mawingu mengi meupe.

Kundi la watu liko katika eneo kwa pamoja. Watu wengine wamekaa chini ardhini huku wengine wakiwa wamesimama na kuna mchanganyiko ya vijana na wasichana. Nyuma yao eneo limezungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi na inaonekana kuwa katika eneo la msitu.

Mwnaume ameketi kwenye kocha nyeupe na ameshika kitabu mkononi kilicho wazi na anaonekana akiwa makini akisoma. Eneo hili limezungukwa na rafu ambazo zimejaa vitabu na vimepangwa vyema. Sakafu ya eneo hii ni ya mbao na ni ya hudhurungi. Eneo hili kina mwangaza wa kutosha na ni safi.

Wanafunzi wamekaa chini kwa mstari, huku wakiwa wamekalia viti vyeupe, wana dawati za chuma na sehemu ya mbao juu. Juu ya dawati hizo kuna makaratasi, na upande wa nyuma walimu wanaonekana wamesimama. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya hudhurungi, na ni safi huku dari ikiwa wazi ya mawe, na taa nyingi zinazotoa mwangaza wa kutosha. Nyuma kabisa kuna ngazi na mwangaza mwingi unaingia kupitia madirisha.

Vijana wengi wamesimama wakiwa wameshikilia masahani ambayo yana vyakula, na wanaonekana wakijipakulia chakula. Mbele yao kuna sufuria za kuweka moto ambazo zina chakula za aina tofauti tofauti. Huku nyuma yao ukiona dirisha kubwa inayoingiza mwangaza ndani ya chumba. Upande wa nyuma, kuna meza nyingine ambayo ina vyombo tofauti, na kuna kuta ya rangi ya kijani na kuna picha zimening'inizwa.

Mwanafunzi amevaa miwani, amevaa koti jeupe ya maabara. Anaonekana yuko katikati ya jaribio. Ameshika vitu kwa mkono yake huku mbele yake kukiwa na meza ya hudhurungi yenye vifaa vingi vya maabara juu vikiwa na vitu ndani vya rangi tofauti. Nyuma yake kuta ni nyeupe. Upande wa kushoto kuna ubao mweupe na kando yake kukiwa na mmea wa kijani. Na kuna dirisha kubwa inayoingiza mwangaza ndani ya chumba.

Mwanaume amevaa shati nyekundu na ana begi mgongoni ,amesimama kwenye maktaba. Mkono wa kulia anachagua vitabu kwenye rafu, huku mkono wa kushoto ukiwa umeshikilia vitabu vingine. Rafu ya mbao ya rangi ya hudhurungi inaonekana imejaa vitabu na zimepangwa vyema. Chumba hiki kinaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Kundi la vijana wanashirikiana kuandaa chakula. Wengine wanakatakata mboga kama karoti kwa kutumia kisagajio sahani huku wengine wakisaidia kushikilia na kuandaa vifaa vya kupikia. Wako karibu na ukuta wa jengo. Hali inaonyesha shughuli inafanyika katika mazingira ya kawaida, labda shule, jamii au hafla ya kijamii. Inadhirisha ushirikiano na kazi ya pamoja.

Wavulana wawili wameketi chini huku mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na ameshikilia kifaa cha kucheza mziki kwa mkono wake wa kushoto huku mwengine ameshikilia guitar ya hudhurungi kwa mikono yake miwili. Juu ya meza iliyo mbele yao kuna vifaa vingine vya kucheza mziki huku kifaa kimoja kikiwa na rangi tofauti tofauti. Nyuma yao kuna dirisha kubwa yenye pazia nyeupe.

Msichana ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku amevaa barakoa mbele yake kuna meza ya kijivu na ameshika kompyuta mpakato kwa mkono wake juu ya meza kuna vifaa vya kuskiza sauti maskioni kuna kitabu na kuna chupa. Watu wengi wako katika eneo hili na wote wamevaa barakoa . Msichana anaonekana anasoma kupitia njia ya mtandaoni hali hii ikiashiria masomo kwenye watu wenye mahitaji maalum.

Mtoto mchanga amevaa shati ya samawati na amekalia kiti cha magurudumu huku akiwa ametabasamu. Nyuma yake kuna mipira, maputo ya njano na kuna watoto wengine wamekalia viti vya magurudumu na wanaonekana wako katika mchezo na eneo linaonekana kuwa ni uwanja wa ndani wa ukumbi. Upande wa kulia kuna madirisha yaliyojuu na yanaingiza mwangaza ndani hali inayoashiria elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanamke na msichana mchanga wameketi chini sakafuni, huku mwanamke akiwa ameshika kitabu. Anaonekana akiashiria kitu kwa mtoto kwenye kitabu, ikionekana kuwa ni mwalimu. Nyuma yao kuna kiti kikubwa cha magurudumu cheusi, na upande mwingine kuna rafu ambayo imewekwa vitu mingi zinakaa vitabu, ikiwa na dirisha kubwa. Hali hii inaonyesha elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Wanafunzi wengi wameketi chini sakafuni wengine wakiwa na sare za shule na wengine wamevaa nguo tofauti. Wote wameshikilia vitabu kwenye mikono yao na kalamu huku kando yao kukiwa na mabegi mengi yaliyo chini sakafuni. Msichana aliye mbele amevaa miwani meusi na ameshikilia kitabu spesheli cha nukta nundu mikononi ikiashiria kuwa ni kipofu. Hali hii inaashiria masomo kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mtoto ambaye amevaa koti ya samawati na ameketi kwenye kocha ya kijivu anaonekana amefungua mdomo na ameinua mkono wake. Mbele yake kuna mwanamke ambaye ameinua mkono. Nyuma yao kuna dirisha kubwa inayoingiza mwangaza ndani ya chumba, na wanaonekana wanazungumza kwa njia ya ishara. Hali hii inaonyesha elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mtoto amevaa rinda la njano, na ameketi chini, mbele ya meza ya mbao huku mkono wake wa kushoto umeshikilia kalamu ya rangi ,akiandika kwa karatasi iliyo juu ya meza. Nyuma yake, kuna kiti cha magurudumu na kuta za chuma zinaoonekana kuwa na mapambo na machorochoro yakionyesha kuwa ni darasa la watoto, hali inaashiria elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mvulana amevaa shati ya kijivu yenye mistari nyekundu na ameinua kidole chake, huku akiwa ameshika kitu chekundu. Mbele yake kuna meza ya njano na ina bakuli ambayo ina vitu vingi na mwalimu mbele yake, ameshika kitu cha samawati. Mwalimu ameinua mkono wake wa kulia na anatoa kidole kuashiria kitu. Chumba imezungukwa na vitu vingi, ikionekana kuwa ni darasa. Hali inaonyesha masomo kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mvulana ameketi akiwa na kifaa cha kumsaidia kusikia nyuma ya masikio yake. Mbele yake kuna dawati ambalo linaonekana kuwa na makaratasi na vifaa vingine huku kukiwa na mwanamke mbele ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu na anaongea kwa lugha ya ishara. Mbele ya mwalimu kuna dawati pia lenye daftari na karatasi juu na nyuma yake kuna ubao. Hali hii inaashiria elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Watoto wawili wavulana wamekaa chini kwa sakafu ya samawati. Huku upande wa kushoto sakafu ikiwa na pande za jano. Watoto hawa wanaonekana kuwa na minguu za sayansi za roboti. Huku katikati yao kukiwa na mkebe wa kijani na unaonekana kuwa na vitu. Watoto wanaonekana wanacheza na wako darasani. Hali hii inaashiria elimu kwa watu wenye mahitaji maalumu.

Mtoto mdogo amevaa sweta nyeupe na ameshikilia puto wa samawati kwa mkono wake wa kulia huku nyuma yake kuna mbao kubwa ya udhurugi, nyuma kuna dirisha kubwa inayoingiza mwangaza na kuna kiti cha samawati kupitia dirisha tunaona vitu vya watoto kucheza. Mtoto anaonekana kuwa mlemavu na hali hii inaashiria masomo kwa watu wenye mahitaji maalum.

Watu wawili wameketi kwenye kochi ya krimu ikiwa na vitu juu yake hao wawili ni ikiwemo mwanamke na mtoto mchanga. Mtoto amevaa nguo za kijani na nyeupe na watu wanaonekana wkizungumza kwa lugha ya ishara. Nyuma yao, ukuta ni wa rangi nyeupe. Hali hii inaashiria masomo ya watu wenye mahitaji maalum.

Wanafunzi watatu wameketi kwenye viti huku mbele yao kukiwa na meza za mbao za rangi hudhurungi. Wanafunzi wamevaa sare za shule za kijivu na shati za samawati. Wanafunzi wanawekelea mikono yao juu ya vitabu wakionekana kusoma kwa njia spesheli ya nukta nundu. Kuta za nyuma za njano iliyokauka na hali inaonekana kuwa ni darasa. Hali inaashiria masomo kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanafunzi ameketi kwenye kiti cha mbao cha hudhurungi na mbele yake kuna meza ya hudhurungi. Juu ya meza kuna kitabu na ameekelea mkono juu ya kitabu akionekana kusoma kwa njia ya nukta. Mwanafunzi amevaa shati nyeupe na anaonekana kuwa kipofu. Nyuma yake kuna dirisha kubwa inayoingiza mwangaza ndani ya chumba. Hali hii inaashiria masomo kwa watu wenye mahitaji maalum.

Wanafunzi wawili wameketi juu ya madawati wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya kijani na shati nyeupe. Mbele yao kuna ubao mkubwa mweusi na unaonekana kuwa na maandishi katikati. Tunaona dawati la mwalimu na kiti. Eneo hili linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha .Wanafunzi wanaonekana kuongea kwa lugha ya ishara ikiashiria elimu ya watu wenye mahitaji maalum.

Wanafunzi wawili, mvulana na msichana wameketi juu ya madawati ambayo ya hudhurungi. Wanaonekana wakizungumza kwa njia ya ishara, huku msichana anaonekana akitabasamu. Wamevaa sare za shule za rangi ya kijani, na shati nyeupe. Mbele yao, kuna dawati ya mwalimu na kiti, na kuna ubao mweusi ambao una maandishi ya chokaa nyeupe. Hali hii inaashiria mafunzo na elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanaume ambaye amevaa shati ya kijani ameketi kwenye kojo hudhurungi, huku kando yake kukiwa na mtoto mchanga ambaye ameinama kando ya meza. Juu ya meza, kuna vifaa vya kuchezea kya mtoto na wote wanaonekana wametabasamu, Nyuma yao kuna mti wa kijani na kuna madirisha yenye pazia nyeupe. Madirisha yanaonekana kuingiza mwangaza mwingi ndani ya chumba. Hali hii inaashiria elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanaume ameketi chini kwa kiti huku mbele yake kukiwa na meza nyeupe na kibodi ya kompyuta inaonekana akiwa amewekelea mikono yake juu. Mwanaume anaonekana kuwa na ulemavu na amevaa shati la samawati huku kando yake kukiwa na mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu wake. Eneo limejaa watu wengine kwa umbali na makompyuta. Hali inaashiria elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanafunzi ameketi kwenye kiti cha magrudumu huku mbele yake akiwa ameshikilia kifaa kwenye mkono wa kushoto. Mbele, kuna mkono wa mtu ambao unaashiria kitu kilichojuu ya meza na meza ina vifaa vingi. Nyuma yake, kuna vifaa vimepangwa vya rangi tofauti tofauti na kuna rafu yenye vitabu vingi. Hali hii inaashiria elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mtu ameketi kwenye kiti chekundu na amevaa miwani huku mbele yake juu ya meza nyeupe kuna kompyuta mpakato. Kando yake, kuna mwanaume mwingine anainama akimwangalilia skrini. Mtu huyo anaonekana mikono yake ikiwa kwenye kibodi. Kando yake kuna mwanamke ambaye ameketi na pia anatumia kompyuta mpakato. Kuta za chumba ni za samawati na nyeupe na chumba inaonekana kuwa mwangaza wa kutosha.

Wanafunzi wamekaa kwenye viti za mbao na mbele yao kuna kompyuta. Wanafunzi wamevaa sare za shule ya rangi ya samawati na nyeupe. Mwanafunzi mmoja anaonekana amevaa miwani mieusi na ana vifaa vya kuskiza kwenye masikio. Juu ya meza kuna kifaa cha kutembelea cha watu vipofu. Hali hii inaashiria elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanaume amevaa miwani na ameshikilia mtoto huku mkono wake wa kulia ukiwa umeshikilia kitabu cha samawati chenye michoro tofauti tofauti. Upande wake wa kulia kuna watoto wawili huku upande wa kushoto kuna mtoto mmoja anayetambaa. Mbele yao kuna vifaa vingi vya watoto kuchezea. Nyuma yao ukuta ni nyeupe na ina michoro tofauti na rangi tofauti, hali ina ashiria wako darasani.

Mwanamke ameinama chini sakafuni huku mbele yake ikiwa na mtoto ambaye ameketi chini, mtoto huyu anaonekana kua na mguu wa waridi ambao ni wa kuweka, anacheza na vifaa mbele yake pamoja na mwallimu na sakafu inaonekana imetandikwa mkeka za rangi tofauti. Hali inaashiria elimu wa watu wenye mahitaji maalum.

Msichana mdogo ameketi chini na mbele yake juu ya meza kuna kitabu na simu. Upande wa kulia kuna mwanamke ameinama na amevaa nguo la samawati na wote wanaonekana wakizungumza kwa njia ya ishara. Nyuma yao kuna mvulana ameketi na kuta za nyumba zinaonekana kuwa na mabango mengi na kuna pipa la takataka. Darasa lina mwangaza wa kutosha. Hali inaashiria elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanamke amevaa nguo ya rangi tofauti, huku akiwa amejifunga kitu shingoni cheupe. Na mbele yake kuna mwanafunzi na wanaonekana wakizungumza kwa lugha ya ishara. Nyuma yao kuna wanafunzi wengine wengi wamekaa chini, huku kuta za chumba zinaonekana kuwa chafu na kuna mabango juu yake. Upande wa kushoto kuna dirisha la mawe na linaingiza mwanga ndani ya chumba. Hali inaashiria mafunzo kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanamke na mvulana wameketi kwenye viti za samawati, huku mbele yao kukiwa na meza ya kijani kibichi. Juu ya meza kuna vitu vingi vya kuchezea na mtoto anaonekana akicheza na vifaa vingine kwa mikono yake. Upande wa kushoto, kuna mkono wa mtu ambao umeshika kalamu na unaandika. Nyuma yao kuna wanafunzi wengine na kuta inaonekana kuwa na chati zilizoning'inizwa. Hali hii inaashria mafunzo kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mwanamke na msichana mdogo wameketi huku wakionekana wanacheka na kutabasamu na mwanafunzi anaangalia kompyuta mpakato iliyo mbele yake, mkono wa mwalimu uko juu ya kompyuta hio ikiisharia kuwa wanaendelea na mafunzo. Chumba imezungukwa na rafu ambaye zimejazwa vitabu vingi na ukuta ni mweupe. Mwanafunzi anaonekana kuwa na ulemavu na hali hio inaashiria elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mtoto amevaa sweta ya kijivu na samawati, huku kofia ya sweta ikiwa ni ya kijani. Mtoto amevaa vifaa vya kusikiza sauti masikioni na anaonekana ameangalia juu. Upande wa kulia, kuna rafu nyeupe ambayo inaonekana iko na picha na kitu jekundu. Huku upande wa nyuma kukiwa na kitu ambacho kimening'inizwa kwa ukuta mweupe.

Msichana ambaye amevaa miwani, ameketi kwenye kiti cha jano huku mikono yake ikiwa juu ya meza. Mkono wa kulia umeshikilia rangi ya kuchora, huku meza ikiwa na vitu vingi kama karatasi, vikombe vilivyo na rangi za kuchora, penseli na vitu vingine vingi. Mbele yake kuna dirisha kubwa inayoingiza mwangaza ndani ya chumba. Hali hii inaashiria masomo kwa watu wenye mahitaji maalumu.

Mwanaume ambaye amevaa nguo ya samawati ameketi. Huku akiwa ameshikilia kompyuta kibao kwa mkono wake. Juu ya meza. kuna vitu vingine tofauti tofauti. Huku nyuma yake kukiwa na mwanaume mwingine ameinama. Na wote wanaonekana wakiwa makini kwenye skrini ya kompyuta hio. Nyuma yao, kuna rafu ambazo zimepangwa bidhaa tofauti. Na kuna mtu mwingine amesimama.

Mwanamke na mtoto wameketi kwenye kiti cha samawati, huku mbele yao kukiwa na meza ya hudhurungi na kompyuta kibao iliyoshikwa na mwanamke huyo. Juu ya meza kuna kalamu, kuna karatasi na kuna daftari. Nyuma yao kuna ubao wa kijani na kuta inaonekana kuwa imepambwa kwa vifaa vingi ikionekana kuwa darasa la wanafunzi wadogo. Hali hii inaashiria mafunzo kwa watu wenye mahitaji maalum.

Mikono ya mtoto iko juu ya meza na inaonekana kucheza kwa vitu vya rangi tofauti tofauti. Kuna mikono ya mtu mkubwa ambayo imeshika mikono ya mtoto huyo na inaonekana ikimwelekeza kitu cha kufanya.

Wanafunzi wengi, wako katika maabara. Juu ya meza ya maabara kuna darubini ndogo na kuna mimea iliyo ndani ya chungu za maua. Upande wa kulia, mwalimu amesimama huku akimweleza kijana mmoja jinsi ya kutumia kifaa hicho. Wanafunzi wote wanaonekana kuwa makini na mbele ya maabara kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa kutosha ndani ya chumba.

Mvulana ameketi huku mbele yake juu ya meza kuna kitabu kilicho wazi. Mikono yake iko juu ya kitabu na anaonekana kusoma kwa kugusa, ikiashiria kuwa ni maandishi ya nukta nundu na kijana huyu ni kipofu. Mbele yake kuna mvulana mwingine mwenye madaftari juu ya meza na kuna mwanamke ambaye anatumia kompyuta mpakato. Eneo lina rafu yenye vitabu vingi na hali hii inaashiria elimu kwa watu wenye mahitaji maalum.

Wanafunzi wengi wanaonekana wameketi darasani huku wakionekana kumtazama kijana mmoja alie mbele yao amabaye anaonekana akicheza gitaa nyeusi, kuna unaonekana pia kuna mwalimu kati yao. Chumba hili linaonekana kuwa na vitu vilivyoninginizwa ukutanni ikiashiria kuwa ni darasa la watoto. Upande wa kulia tunaona madirisha ambayo yanaingiza mwanga mwingi ndani ya chumba hilo.

Tunawaona watu wawili ambao wameketi nyuma ya meza. Inaonekana kuwa ni mwanafunzi na mwalimu wake. Watu hawa wanaonekana wakiongea kwa lugha ya ishara. Juu ya meza kunaonekana kuwa na kitabu. Jumba hili linaonekana kuwa na chati zilizoning'inizwa ukutani ikiashiria kuwa ni katika ni darasa. Hali hii inaonyesha elimu ya watu wenye mahitaji maalum.

Mwanamke ameketi huku mbele yake kukiwa na watoto wawili ambao wameshika tubu za majaribio wakionekana kumwaga kitu kwenye mikono yao. Watoto hawa wanaonekana wamevaa miwani na wote wamevaa vifaa nyuma ya masikio yao. Mwalimu pia anaonekana kuwa na kifaa nyuma ya masikio na kingine ambacho kimekuja hadi mkononi. Juu ya meza kunaonekana kuwa na kalamu na kitabu na kuta inaonekana kuwa na ramani ya dunia. Hali hii inaonyesha elimu ya watu wenye mahitaji maalumu.

Tuna ona mwanamke mezani kando yake kuna mtoto ameketi na kando yake kuna mpana wa mtu ambaye ume shikilia meza. Juu ya meza kuna onekana kuwa na vitu vingi kama vile bakuli ilio wazi na kunaonekana kuwa na vitu ambavyo mtoto ana chezea. Hali hii ina ashiria elimu ya mahitaji maalum.

Wanawake wakubwa wenye nguo za rangi tofauti wameketi mezani pamoja na wavulana. Wavulana hawa wanaonekana wameketi kwenye viti za magurudumu. Juu ya meza kunaonekana kuwa na vifaa vya rangi tofauti. Wanawake hawa wanaonekana kuwa ni walimu na wanaonekana kuwaelekeza vijana hawa. Nyuma yao kuna ukuta wa rangi ya samawati hafifu. Hali hii inaashiria elimu za watu wenye mahitaji maalum.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha kijani huku mbele yake kukiwa na kompyuta yenye kibodi. Mwanaume anaonekana kitabu cha aina speshieli cha nukta nundu, Anaonekana amevaa vipokea sauti vya maskioni na pia amevaa miwani nyeusi. Mbele yake, kunaoneka kuwa na rafu ambayo imejaa vitabu vilivyopangwa wima huku kukionekana kuwa na viti vingine na skrini. Hali hii inaashiria hali ya masomo yenye

Mwanamke ameketi mezani pamoja na mtoto. Mtoto huyo anaonekana kupanga maboksi juu ya mengine. Meza ni ya kijani kibichi na wote wanaonekana wakitabasamu. Mwanamke anaonekana kuwa ni mwalimu huku upande wa kushoto tunaona mkono wenye kalamu ukiandika kitu. Chumba inaonekana kuwa ni darasa. Na hali hii inaonekana kuwa ni ya mafunzo ya mahitaji maalum.

Wavulana wawili wameketi darasani huku wakiwa na sare za shule za samawati. Wanafunzi hawa wanaonekana wakizungumza kwa lugha ya ishara. Juu ya meza, kuna vitabu, daftari na kuna kalamu. Mbele yao, kunaonekana kuwa na wanafunzi wengine ambao pia wamevaa sare za samawati na darasa inaonekana kuwa na vitu vingi. Hali hii inaashiria masomo ya watu wenye mahitaji maalum.

Msichana anaonekana ameketi huku akiangalia kompyuta mpakato ulio mbele yake juu ya meza. Msichana huyo anaonekana akizungumza na mtu aliyefanya kompyuta mpakato ama akisoma kwa njia ya ishara. Juu ya meza kunaonekana kuwa na vitu mingi kama vile kalamu, penseli za kuchora, na vitabu. Nyuma yake kunaonekana kuwa na rafu ambayo imejaa vitabu zimepangwa vyema. Hali inaashiria elimu ya watu wenye mahitaji maalum.

Mwanamke ameketi huku mbele yake kukiwa na meza. Mkono wa kushoto umeshika daftari lililo wazi huku mkono wa kulia ukiwa umeshika kalamu na unaonekana kuandika vitu. Mbele yake kuna kompyuta mpakato ikiashiria kuwa anajifunza kwa njia ya kidijitali. Mbele yake kuna dirisha linaloingiza mwangaza ndani ya chumba. Meza inaonekana kuwa na vifaa tofauti kama begi. Hali hii inaashiria masomo ya watu wenye mahitaji maalum.

Mwanamke ameinama akitabasamu huku mbele yake kukiwa na mtoto ambaye amevaa miwani huku ameketi. Juu ya meza kunaonekana kuwa na karatasi. Kuna vikombe vyenye vifaa tofauti kama penseli, rangi za kuchora, na rangi zingine. Kunaonekana kuwa na viti na nyuma yao kuna madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwangaza ndani ya chumba na tunaona miti mkubwa. Hali inaonyesha elimu ya watu wenye mahitaji maalum.

Tunamwona mwanamke ambaye amevaa miwani. Ameketi kwenye kiti cha mbao huku akiongea na mtoto ambaye ameketi kwenye kiti cha kijani. Mtoto huyu anaonekana amejishika kifuani na anaonekana akiwa katika mazungumzo na mwanamke huyo ambaye anaonekana ni mwalimu au mzazi wake. Kuta za nyuma zinaonekana ni nyeupe, na kunaonekana kuwa na vitu zilizopangwa kwenye kabati. Hali hii inaashiria masomo ya watu wenye mahitaji maalum.